Eneo maalumu ambalo watu huja kujipatia huduma ya utoaji wa fedha, ambapo uwepo wa mashine maalumu kwa ajili ya utowaji wa pesa inayofahamika kama mashine ya, kiautomatiki, inayotoa pesa ambapo watu huja maeneo haya na kutoa pesa, ambapo mifumo hii imesaidia kuwepo na usalama katika utunzaji wa fedha.

Mashine maalumu na ya kisasa ambayo inajihusisha na shughuli za utoaji pamoja na uwekaji wa fedha. Ambacho mteja huja na kadi na kuingiza katika mashine hiyo ili kuruhusu miamala mbalimbali ya utoaji na uwekaji wa fedha ili iweze kufanyika. Uwepo wa huduma za mashine za kiautomatiki za utoaji wa fedha inasaidia kuweka fedha katika maeneo salama.

Eneo la benki ambalo linajihusisha na huduma za kifedha, kama vile kuweka pamoja na kutoa. Mashine hizo za kisasa ambazo ni za kiautomatiki, hutumika kwa ajili ya kuhakikisha fedha zinakuwa katika sehemu salama, na kuhakikisha watumiaji hawapati hasara za fedha zao.

Eneo la benki ambalo linajihusisha na shughuli mbalimbali za miamala ya kifedha, ambapo watu huja katika mashine hizi za ki-automatiki na kuingiza fedha au kutoa fedha katika mashine hizi. Huduma hii ya kisasa imeweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza usalama wa fedha kwa watumiaji. Hivyo imeongeza amani kubwa katika mifumo na mizunguko ya fedha.

Eneo la benki ambalo limetengenezwa kwa bati za rangi nzuri ya bluu na ya kuvutia. Katika eneo hilo kuna picha za watu wenye furaha na kuonyesha tabasamu kubwa. Benki hiyo inayofahamika kwa jina la benki ya "Eco", inajihusisha huduma mbalimbali za miamala na mifumo ya kisasa ya utoaji pesa.

Watu wanne wa kike wawili pamoja na wa kiume wawili waliovalia nguo nyeusi pamoja na nguo nyekundu wakishilia vibendera vilivyoandikwa Absa. Hawa watu hujihusisha na shughuli mbalimbali za mambo ya kifedha pamoja na ya kibenki ambapo watu hupata huduma mbalimbali kutoka kwenye makampuni haya.

Benki ya ushirika ambayo inafahamika kwa jina la jina la "CO-OPERATIVE BANK" ambayo inajihusisha na shughuli za malipo ya kimtandao. Kijana aliyevalia nguo za rangi ya kijani pamoja na simu mkononi, akifurahia miamala mbalimbali ambayo inafanywa katika huduma ya mtandao wa simu, kuhakikisha pesa zinatumwa katika mfumo wa benki na kuingia katika mfumo wa kawaida kwa ajili ya kufanya malipo.

Mashine maalumu na ya kisasa ambayo inamilikiwa na beenki inayofahamika kama TACB. Benki hiyo hujishughulisha na masuala ya uwekaji na utoaji wa pesa na miamala mingine ya kifedha ambapo hutumia mashine ya kiotomatiki kwa ajili ya shughuli ya utaji na uwekaji wa pesa bila kuwepo kwa muhudumu hivyo mteja huweza kujihudumia mwenyewe katika shughuli ya kuweka na kutoa fedha.

Benki maalumu inayoifahamika kwa jina la absa ambayo inajiusisha na shuguli za mihamala mbalimbali ya kifedha kama vile kutuma pesa, kuweka fedha na kulipa bili kwa mawakala mbalimbali mfumo huu umesahidia kurahisisha huduma na kuweka fedha katika sehemu salama.

Mifumo maalum ya miamala ya kifedha ambayo hufanyika kwa njia ya benki, ni salama na ya uhakika zaidi benki maalumu inayofahamika kwa jina la "EQUITY", inajihusisha na shughuli mbalimbali za uwekaji pamoja na utoaji wa fedha katika benki hiyo ambayo kazi hiyo hufanyika kwa muda mrefu kwa masaa 24 katika kila muda.

Benki inayofahamikwa kwa jina la "KCB" ambayo inajihusisha na miamala mbalimbali ya kifedha, kama vile huduma za uwekaji na utoaji wa fedha kwa kupitia kadi maalumu ambapo huingizwa katika mashine hiyo na mteja kuingiza kiasi cha fedha anachohitaji kutoa au kuingiza; kupitia mfumo maalumu wa kiautomatiki.

Eneo maalumu kwa ajili ya wauzaji wa vinywaji mbalimbali kama vile bia, muhudumu akiwa katika sehemu maalum ya shelfu ya kutunzia vinywaji hivi ambapo anafanya shughuli ya utiaji wa vinywaji katika moja ya chombo ili kumfikishia mteja.

Eneo la ndani ya nyumba, ambalo limepambwa vizuri kwa rangi nzuri ya taa ambayo inavutia, pia eneo hilo limepangwa meza pamoja na viti kwa ajili ya wateja kukaa vizuri, ambapo katika eneo hilo la mapokezi kuna vinywaji vya aina mbalimbali ambavyo watu huja kwa ajili ya kujipatia vinywaji hivyo ili kupunguza mawazo.

Eneo la baa, ambalo linajihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali yenye asili ya pombe. Ambavyo watu huja maeneo haya na kujipatia vinywaji mbalimbali kama vile bia, pamoja na vinywaji vingine ambavyo vina pombe ndani yake. Wahudumu wa maeneo haya hutoa huduma kwa kila mtu anaye kuja, kutokana na mahitaji yake.

Eneo la ulabu linalofahamika kwa jina la baa, ambapo vinywaji vingi vimepangwa katika maeneo mbalimbali, ambapo watu huja maeneo haya na kununua vinywaji mbalimbali wakitumia kama eneo la burudani, pamoja na kujiliwaza, pia watu huja maeneo haya na kupeana hadithi dhidi ya mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya maisha yao.

Gari dogo jeusi aina ya Rava-4 ambalo linamilikwa na kampuni inayofahamika kwa jina la Toyota, gari hilo lliko barabarani likitoka sehemu ya kuhifadhi na kumfikia mteja kwa ajili ya kwendea nalo katika shughuli za kawaida.

Magari mazuri na mapya nyenye rangi nzuri nyeupe ya kuvutia ambayo yamepagwa katika eneo maalumu. Ambapo magari hayo hupangwa na kuhifadhiwa kwa weledi wa hali ya juu, ili kuhakikishwa yanatuzwa na kuwa salama kwa muda mrefu. Ambapo wateja huja maeneo hayo na kuangalia gari ambalo anavutiwa nalo na kulipia.

Magari mazuri yenye rangi ya kijivu, ambayo yamepangwa katika maeneo maalumu, maeneo hayo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi magari ambayo bado hayajanunuliwa, ili wateja wapate kuja kufanya ukaguzi wa magari hayo na kuchagua magari wanayohitaji ili waweze kuyalipia na kuyanunua.

Magari matatu yenye rangi nyeusi, ambayo yameegeshwa katika eneo maalumu. Eneo hilo hujihusisha na uuzaji na utunzaji wa magari hayo ili kuwafikia wateja na wanunuzi katika ile hali ambayo wanaipenda.

Aina ya begi zuri lenye rangi nyeusi pamoja na nyekundu ambapo limezungukwa na maandishi, yaliyoandikwa kwa rangi ya njano. Begi hilo hutumika kwa ajili ya ukusanyaji fedha pamoja na mapato kwa ajili ya kutoa huduma na msaada kwa watu wenye uhitaji.

Eneo maalumu ambalo linaweza fahamika kwa jina la mgahawa. Ambapo watu huja kujipatia chakula mbalimbali kama vile chai ya maziwa pamoja na mtindi. Mwanamama anayeonekana kuwa ni mhudumiaji wa eneo hili akifurahi na kuwakaribisha wateja kwa bashasha kubwa zaidi, ili wateja waje kujipatia bidhaa na vitu wanavyovihitaji kama vile maziwa na mtindi.

Duka hili la uuzaji wa mazao yanayotokana na ng'ombe kama mtindi pamoja na maziwa. Kifaa hiki cha rangi ya bluu hutumika mahususi kwa ajili ya shughuli za uuzaji wa maziwa ambapo mteja huingiza sarafu kamili katika mashine hiyo ili apate kumiminiwa kiasi cha maziwa kutokana na ukubwa wa pesa yake.

Mashine nzuri na ya kisasa ambayo imetengenezwa katika mfumo wa kidigitali na kuekwa mifumo ya umeme, hivyo mashine hiyo hufanya kazi ya kutoa maziwa endapo mteja akiingiza fedha ambayo ipo katika mfumo wa sarafu katika mashine hiyo na kujipatia kiasi cha maziwa ambacho anakihitaji kutokana na ukubwa wa fedha yake. Mfumo huu umesaidia kwa kiasi kikubwa sana kupunguza kero kati ya mteja pamoja na wahudumiaji.

Mashine ya kisasa na yakiautomatiki, ambayo inatumika kwaajili ya shughuli ya uuzaji wa maziwa, ambapo mteja huja na kiasi cha fedha ambacho huwa katika mfumo wa sarafu na kuingiza katika mashine hiyo ili kujipatia kiasi cha maziwa ambacho anahitaji, ambacho kinalingana na ukubwa wa fedha yake, hivyo kupata maziwa kutokana na kiasi cha pesa alichoingiza katika mashine hiyo.

Sehemu maalumu duka ya uuzaji wa maziwa ambapo wateja huja maeneo haya kwa ajili ya kujipatia maziwa kwa matumizi mbalimbali. Muhudumu akiwa eneo la dirishani akivalia kofia nyeupe pamoja na gauni jeusi ambapo yupo tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja wanaokuja kununua maziwa katika eneo hili.

Mashine maalumu na ya kisasa ambayo hutumika kwa ajili ya kuuza maziwa, ambapo mteja huja na kiasi taslimu cha fedha na kuingiza katika mashine hiyo ili aweze kumiminiwa maziwa kwa kiasi anachokihitaji kutokana na ile hela ambayo amelipa.

Mashine maalumu na ya kisasa yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, ambayo imetengenezwa maalumu na kufanya kazi katika mfumo wa kiautomatiki wa utoaji wa maziwa, ambapo mteja huingiza kiasi cha fedha anachohitaji na kupata maziwa anayoyahitaji.

Mashine ya kisasa, ambayo ina picha ya mnyama ambaye ni ng'ombe. Mashine hiyo hutumika kwa ajili ya shughuli ya uuzaji wa maziwa, ambapo wateja huja na kiasi cha fedha na kuingiza katika mashine hiyo, ili apate kupimiwa kiasi cha maziwa ambacho kinalingana na kiasi cha pesa alichoingiza katika mashine hiyo.

Duka ambalo linajihusisha na uuzaji na utoaji wa bidhaa mbalimbali ambazo binadamu huzitumia katika shughuli za kila siku pembezoni mwa duka hilo kuna mashine nzuri na ya kisasa ambayo hufanyakazi kiautomatiki kwatumia kompyuta ambapo mteja huingiza kiasi cha pesa katika mashine hiyo na kupata maziwa ambayo anayahitaji.

Mashine maalumu na ya kisasa ambayo hutumia mfumo wa kiautomatiki kuhakikisha wateja wanapata kiasi cha maziwa wanayohitaji baada ya kuingiza sarafu katika mashine hiyo. Ambapo mteja huwezi kujihudumia mwenyewe na kupata kiasi cha maziwa anachokihitaji kutokana na kiasi cha fedha ambacho ameingiza katika mashine hiyo. Uwepo wa mfumo huu umesaidia kiasi kikubwa kupunguza kero kutoka kwa wahudumiaji pamoja na wateja.

Mashine maalumu ya kidigitali na kisasa ambayo hutumika katika uuzaji wa maziwa, mashine hiyo inafahamika kama" Supa dairy milk ATM " ambapo mteja huja na kiasi cha fedha na kuingiza katika mashine hiyo ili kujipatia kiasi cha maziwa anayoyahitaji kutokana na ukubwa wa fedha yake.

Mashine maalumu na ya kisasa ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli za uuzaji wa maziwa, ambapo katika mashine hiyo maziwa hutunzwa na mteja huja kuingiza kiasi cha fedha ili apate maziwa anayoyahitaji.

Mashine maalumu ambayo hutumika kwajili ya huuzaji wa maziwa ambao hufanya kazi katika mfumo wa kiomatiki ambapo mteja huja na kiasi cha fedha na huingiza katika mashine hio ili kujipatia kiasi cha maziwa anachohitaji kulingana na pesa yake.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ambazo binaadamu huzitumia katika maisha ya kila siku, kama vile maziwa, mikate pamoja na maandazi. Mteja akiwa katika eneo la duka hilo, akionyesha hali ya kutabasamu baada ya kuhudumiwa vizuri na mhudumu wa eneo hili.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo inatumika kwa shughuli ya uuzaji wa maziwa. Mashine hiyo hufanya kazi kama mashine za benki ambazo huingiza kiasi cha fedha katika mashine hiyo na kupata kiasi cha maziwa kutokana na ukubwa wa kiasi cha fedha ambacho mteja ameingiza katika mashine hiyo.

Sehemu maalumu ya duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali wa mazao yanayotokana na ng’ombe, kama vile maziwa. Watu huja maeneo haya kwa ajili ya kununua maziwa pamoja na bidhaa nyingine, ili kuhakikisha wanaweza kupata protini ya kutosha katika mazao haya yanayotokana na wanyama kama ng’ombe.

Duka maalumu, ambalo linajihusisha na shughuli za uuzaji wa mazao mbalimbali, ambayo yanatokana na mifugo, kama vile: ng'ombe. Wateja waliopo katika nje ya duka hilo wakipata huduma ya bidhaa mbalimbali, ambazo zinatokana na ng'ombe, kama vile; maziwa pamoja na mtindi.

Mashine maalumu ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli ya uuzaji wa maziwa. Ambapo mashine hiyo imetengenezwa katika mfumo maalumu wa kiautomatiki ambayo hutumia umeme kuhakikisha kwamba mteja anaingiza kiasi cha fedha katika mashine hiyo, ambacho kiasi hicho huwa kamili na kupata kiasi cha maziwa anayoyahitaji kwa ajili ya matumizi yake.

Mashine maalumu kwa ajili ya shughuli ya uuzaji wa maziwa, ambapo mteja huja na kiasi cha sarafu na kuingiza katika mashine hiyo, ambapo mashine hiyo huruhusu kiasi cha maziwa kumiminika katika chombo chake kutokana na wingi wa sarafu ambazo ameziweka zinazolingana na thamani ya maziwa hayo.

Eneo maalumu la uuzaji wa maziwa, ambapo wateja huja maeneo haya na kuingiza kiasi cha fedha na kuchukua maziwa wanayoyahitaji, mteja mmoja akiwa amevalia nguo ya bluu pamoja na nyeusi, akiingia katika eneo hili na kupata huduma ya maziwa.

mashine maalumu na ya kisasa, inayoandikwa jina la "TASSMATI L 300" ambayo inajihusisha na uuzaji wa maziwa yatokayo kwa ng'ombe. Mashine hiyo hufanyakazi kwa kutumia umeme ambapo mteja huja na kiasi cha fedha na kuingiza katika mashine hiyo ili kujipatia kiasi cha maziwa anayohitaji kutokana na wingi wa pesa yake.

Mashine maalumu na ya kisasa, ambayo huusika na shughuli ya uuzaji wa maziwa, ambapo mteja huja na kiasi cha fedha na kuingiza katika mashine hiyo, ili apate kiasi cha maziwa ambayo anayahitaji kwa ajili ya matumizi yake binafsi. Mfumo huu umerahisisha sana uwepo wa watu wenye kufanya huduma kwa zama hizi.

Eneo maalumu la duka ambalo linajihusisha na huduma za uuzaji wa maziwa, ambapo maziwa hayo hukusanywa kutoka maeneo mbalimbali ambapo hujihusisha na shughuli ya ukamuaji wa maziwa hayo, na kuwekwa dukani kwaajili ya wateja kuja kununua ili wapate kuyatumia.

Chumba maalumu ambacho watu huleta maziwa katika eneo hili, watu hukusanya maziwa kutoka maeneo mbalimbali mtaani na kuleta kuyauza eneo hili, ambapo maziwa hayo hutengeneza bidhaa mbalimbali na kuuzwa kwa watu.

Duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ambazo binadamu huzitumia katika shughuli zake za kila siku, kwa mfano, chakula. Duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa zinazotokana na maziwa, kama vile: maziwa, mtindi pamoja na mafuta, ambayo hutengenezwa kwa kutumia mafuta ya ng'ombe.

Duka ambalo linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ambazo binadamu huzitumia kila siku. Moja ya bidhaa hizo ni kama vile maziwa, pamoja na vifungashio. Pia kuna mafuta na bidhaa zingine ambazo binadamu huzitumia kila siku. Hii mashine kubwa hutumika kwa ajili ya kutoa maziwa, ambapo mteja huingiza kiasi cha fedha katika mashine hiyo, na kupata kiasi cha maziwa anachokihitaji.

Mashine maalumu na ya usafi ambayo inatumia umeme na kufanya kazi zake kwa uahidi wa hali za juu. Mashine hiyo hutoa maziwa kama mashine ya kiotomatiki ambayo inafanya kazi kwa kuingiza pesa katika mashine hiyo na kutoa kiasi cha maziwa ambacho mteja anahitaji kutokana na kiasi chake cha fedha.

Kifaa maalumu na cha kisasa ambacho kinatumika kwa ajili ya shughuli ya uuzaji wa maziwa, ambapo kimeunganishwa kidigitali na umeme ambao husaidia mashine hiyo kufanya kazi, ambapo mteja huingiza kiasi cha fedha katika mashine hiyo na kupata kiasi cha maziwa anachokihitaji, kutokana na ukubwa wa fedha aliyonayo. Shughuli hii imesaidia kwa kiasi kikubwa sana kupunguza kero kwa wateja na wahudumiaji.

Duka maalumu linalojihusisha na huduma za uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo binadamu huzitumia katika mzunguko wa maisha yake wa kila siku. Moja ya bidhaa hizo ni kama vile maziwa. Mhudumu akipanga maziwa hayo katika maeneo maalumu ya shelfu ili kuweka mpangilio mzuri wa vitu hivi. Wateja huja katika eneo hili na kununua vitu hivyo kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Mashine maalum na ya kisasa, yenye picha ya ng'ombe aliyenona, ambae huweza kutoa maziwa kwa kiasi kikubwa. Mashine hio hutumika kwa ajili ya shughuli ya uuzaji wa maziwa, ambayo imesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza tatizo la wateja kwa kuwahudumia kwa haraka zaidi; ambapo mteja huingiza kiasi cha fedha katika mashine hio, na kupata kiasi cha maziwa ambacho anakihitaji.

Duka maalumu ambalo linajihusisha na shughuli za uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ambazo zinatokana na mfugo aina ya ng'ombe hii ni eneo ambalo watu kuja kununua maziwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali eneo hili linafahamika kama "Gsb milk" hapo watu huja maeneo hili ili ajipatie bidhaa mbalimbali kama vile maziwa.

Duka maalumu la uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo zinazotokana na mazao kutoka katika wanyama kama vile ng'ombe. Pia kuna mashine yenye rangi ya bluu ambayo inajihusisha na utoaji wa huduma au ununuzi wa maziwa, ambapo mteja huja na kiasi cha fedha na kuingiza katika mashine hiyo ili kujipatia kiasi cha maziwa ambacho anahitaji kwa ajili ya matumizi binafsi.

Duka zuri lenye mapangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali kama vile soda pamoja na unga wa maziwa makavu ambao watu hutumia kwa ajili ya kuhakikisha wanapata protini za kutosha. Mashine hii hutumika kwa ajili ya shughuli ya uuzaji wa maziwa ambayo imesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza kero kati ya wahudumu pamoja na wateja, ambapo mteja huingiza kiasi cha fedha katika mashine hii nakupata kiasi cha maziwa ambayo anahitaji.

Eneo la duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ambapo watu mablimbali huja maeneo hayo na kujipatia bidhaa hizo. Moja ya bidhaa ambazo huuzwa katika maduka hayo ni kama vile: vinywaji pamoja na vitu vya matumizi ya kila siku kwa binadamu. Watu huja maeneo ya maduka na kujipatia huduma safi na bora kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Mashine maalumu na ya kisasa ya kiutomatiki ambayo inatumika kwaajili ya shughuli ya uuzaji wa maziwa yanayotokana na ng'ombe pamoja na wanyama wengine, wateja huja katika mashine hii na kuingiza sarafu ili kupata kiasi cha maziwa wanayohitaji kutokana na ukubwa wa fedha zao.

Mashine maalumu na ya kisasa ambayo hutumika katika shughuli ya huuzaji wa maziwa, ambapo mteja huja na kiasi cha fedha na kuingiza katika mashine hiyo na kujipatia maziwa kutokana na ukubwa wa pesa yake.

Mashine maalumu za kisasa, ambazo hutumika katika shughuli ya uuzaji wa maziwa, mashine hizo hutumia umeme, pia mteja huja eneo hili na kuingiza kiasi cha pesa ambayo anayo ili apate kupimiwa kiasi cha maziwa anayohitaji.

Mashine maalumu na ya kisasa ambayo inafanya kazi kwa mfumo wa kiautomatiki, ambapo mteja huingiza kiasi cha fedha katika mashine hiyo na kupata maziwa ambayo anayohitaji, kutokana na ukubwa wa fedha ambayo kaiingiza kwenye mashine hiyo. Mfumo huu wa kisasa husaidia kupunguza kero kutoka kwa wahudumiaji.

Mmama ambae ameshikilia jagi la maziwa pamoja na kopo akifanya shughuli ya umiminaji wa maziwa hayo katika kopo hilo ili yaweze kutunzwa katika kifaa maalumu cha kutunzia maziwa ili yasiharibike. Maziwa huchangia kwa kiasi kikubwa protini katika ukuaji wa binadamu.

Wanaume wengi walioshikilia vikombe ambavyo vina maziwa ndani yake wapo katika eneo hili wakinunua maziwa hayo na kuwapa pesa wahudumu ili wapate huduma hiliyo bora na nzuri. Ng'ombe wengi wa kisasa hutoa kiasi kikubwa cha maziwa ambacho kinatosheleza mahitaji.

Wateja wakiwa katika eneo la duka ambalo linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, wakiwa katika foleni ya kusubiri kuhudumiwa na kupewa mahitaji ya maziwa, ambayo wanayahitaji baada ya kuwapa wahudumu kiasi cha fedha. Maziwa yamekuwa na mchango mkubwa sana, katika kuhakikisha binadamu anakuwa na afya njema.

Duka maalumu la uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo zinatokana na wanyama kama vile ng'ombe; mfano wa mazao hayo ni maziwa. Mashine ya utoaji wa maziwa ambayo mteja huingiza kiasi cha fedha na kupata kiasi cha maziwa ambayo anayahitaji kwa ajili ya matumizi yake.

Mwanaume aliye simama katika eneo la nje la duka akiwa ameegama katika kifaa cha kisasa kinacho tumia uuzaji wa maziwa, ambacho kimeandika "labai miliki atm" ambayo mashine hiyo, hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa wakati mteja, akiingiza sarafu katika mashine hiyo na kupata cha kiasi cha maziwa anacho hitaji.

Mashine ya kisasa ambayo hutumika kwa shughuri ya uuzaji wa maziwa ,ambapo mteja huja na kiasi cha fedha na kuingiza katika mashine hiyo ili ajipatie kiasi cha maziwa anayo yahitaji. Mifumo hii ya uuzaji wa ,kisasa inasaidia kuboresha huduma na kupunguza muda wa foleni.

Mashine maalumu ya kisasa ambayo hutumiwa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, mteja akionekana kuingiza sarafu katika mashine hiyo ili aweze kupata kiasi cha maziwa ambacho kinalingana na pesa yake mfumo huu wa uuzaji umesaidia kurahisisha huduma.

Mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya utoaji wa maziwa mara baada ya mteja kuingiza kiasi cha sarafu kupitia mashine hiyo na kupatiwa kiasi cha maziwa ambacho anakihitaji. Mashine hii imeunganishwa katika mfumo wa umeme na kufanya kazi katika mfumo wa kiautomatiki ili kusaidia muhudumu na mteja kupunguza muda mwingi wa kufanya kazi fupi.

Duka maalumu la uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo binadamu hutumia katika maisha yake ya kila siku, moja ya bidhaa hizo ambazo binadamu hutumia ni kama vile maziwa pamoja na juisi na mafuta ya kupikia ambayo hutokana na wanyama wanaofugwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, ambapo huingiza kiasi cha pesa aliyonayo, na kupata kiasi cha maziwa ambayo yanaendana na hicho kiasi ambacho ameingiza.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya wauzaji wa maziwa, yenye picha ya mtoto pamoja na picha ya ng'ombe, kuashiria kuwa ni maziwa ambayo yako tayari, kwa ajili ya kunywewa. Pia mashine hiyo huruhusu mtumiaji au mnunuaji kuingiza kiasi cha pesa, na kupata maziwa ambayo anayahitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inafanya kazi ya kuuza maziwa, ambapo mteja huingiza kiasi cha pesa aliyonayo na kuruhusu kiasi cha maziwa ambayo anayahitaji kutoka, kitu ambacho kinasaidia kupunguza wahudumiaji katika kazi.

Mhudumu akiwa pamoja na wateja walio katika foleni, wateja hao huingiza hela katika mashine ya kutolea maziwa ili wapate kile kiasi cha maziwa ambayo wanayahitaji. Mashine hiyo imetengenezwa mahususi ili kuwasaidia wanunuzi na wauzaji kufanya shughuli hiyo kwa urahisi zaidi.

Mwanamama akiwa katika eneo la kazi ya karakana akifanya shughuli ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali za samani, kama vile vitanda pamoja na milango. Ambapo wateja huja na kuweka oda zao kwa ajili ya kufanyiwa kazi.

Eneo maalumu sehemu ya ndani ya nyumba mbapo inasamani ya aina mbalimbali kama vile kitanda, meza, viti pamoja na makochi ambavyo vimepangiliwa katika mfumo maalumu kuhakikisha wateja wanavutiwa nia bidhaa iyo ili wapate kuvilipia na kununua.

Makochi mazuri yenye rangi ya kijivu, ambayo yamewekwa sehemu ya nje, ili wateja wanapopita waweze kuyaona. Mafundi huweka makochi hayo nje ili kuhakikisha, wateja wanapopita waweze kuyaona na kuvutiwa nayo.

Eneo la ndani ya nyumba, ambalo limepangwa samani mbalimbali kama vile meza, viti pamoja na makochi, ambapo mafundi wa samani hutengeneza vifaa hivyo na kuwauzia wateja. Hivyo baada ya kutengeneza vifaa hivyo huwekwa katika sehemu maalumu ili wateja wapate kujionea na kuchagua bidhaa wanazohitaji.

Eneo la ndani ambalo limepangwa vifaa vya samani, kama vile: meza, makochi, makabati pamoja na viti, ambapo watengenezaji wa samani hutengeneza vifaa hivyo katika weledi wa hali ya juu na kuvutia ili kuhakikisha wateja wanavutiwa na bidhaa hizo hivyo kuzichukua na kutumia katika maeneo ya nyumbani, kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama vile kukalia pamoja na kulalia.

Vifaa vya samani ambavyo vimetengezwa kwa mbao, vifaa hivyo ni kabati meza pamoja na kochi ambavyo vimewekwa nje kwa maeneo ya watengenezaji wa samani hizo ambazo wateja huja kuziangalia na kuvutiwa na vifaa ivo pia huweza kununua na kuweka majumbani mwano kwaajili matumizi mbalimbali kama kukalia kulia au kuhifadhi vyombo.

Chumba kizuri kilichopambwa na thamani nzuri mbalimbali kama vile meza, kitanda, pamoja na makochi. Watu hutengeneza vitu hivyo vya thamani kutumia mbao, ili kuweza kukidhi mahitaji ya watumiaji.

Viti pamoja na meza ambavyo vimepangwa katika meza ya mzunguko, iliyoko sehemu ya nje ambapo fundi hutengeneza vifaa hivyo vya samani na kuvipamba katika hali ya kuvutia ili wateja wakiviona wapate kuvutiwa na kununua.

Vitanda vizuri ambavyo vimetengenezwa kwa samani ya mbao, vitanda hivyo vimepakwa rangi nzuri na ya kuvutia, ambapo, vimegawanywa katika sehemu mbili, sehemu ya juu na sehemu ya chini, ambacho kitanda kimoja huweza kulaliwa na watu wawili mmoja juu na mwengine chini.

Fundi karakana aliyevalia vazi la bluu pamoja na kofia, akiwa katika eneo la karakana na kufanya shughuli ya utengenezaji wa samani mbalimbali, kama vile viti na meza. Ambapo wateja huja katika maeneo haya na kuagiza vifaa wanavyovihitaji, hivyo fundi hutengeneza kwa ajili ya mahitaji ya watumiaji.

Eneo la ndani ambapo kuna meza, pamoja na makochi ya aina mbalimbali. Makochi hayo pamoja na meza hizo zimehifadhiwa kwa ajili ya biashara, kwahiyo wateja hufika na kuulizia bei katika eneo hili.

Vitanda vizuri na vya kuvutia, ambavyo vimetengenezwa kwa samani za chuma pamoja na samani za mbao, na kupakwa rangi nzuri nyeusi pamoja na rangi nyeupe, ambayo huwavutia wateja wengi sana kuja katika maeneo haya, ili wapate kununua vifaa hivyo, na kwenda kutumia majumbani kwao kwa ajili ya kulalia.

Kitanda kizuri chenye rangi nyeupe ambacho pia kina godoro ndani yake, kitanda hicho kimewekwa katika eneo kwa ajili ya uuzaji, ambapo watengenezaji wa vitanda hivyo huvikusanya vitanda vyao baada ya matengenezo na kuvikusanya katika sehemu moja ili wateja wapate kuviona na kuvinunua.

Eneo la ndani ya nyumba ambalo limepangwa na meza, viti, pamoja na makochi. Makochi hayo na vifaa hivyo vya dhamani hutengenzwa na mafundi, hivyo huweka hapo kwa ajili ya wateja kuja kujionea ili ambaye anavutiwa na chochote kati ya hivyo huweza kununua na kuweka ndani kwake kama sehemu ya kukalia.

Chumba maalumu ambacho kimepangwa samani za aina mbalimbali, Kama vile meza, viti pamoja na makochi ambayo hutumika katika maeneo mbalimbali, kama barazani na sebuleni ili watu kuweza kukalia.

Mfundi wawili wakiume wakiwa katika shughuli za kila siku za kuhakikisha wanatengeneza vifaa vya samani kama vile milango, meza pamoja na viti. Mafundi hao hutengeneza vifaa hivyo katika weredi wa hali ya juu na kuviweka nje kwa ajili ya shughuli ya mauzo, ambapo wateja huja kujipatia na kuchagua bidhaa wanazozitaka kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Vitanda vingi na vya kuvutia vilivyo tengenezwa kwa mbao pamoja na chuma na kuwekwa nakshi nzuri zinazo vutia. Vitanda hivyo vimetengenezwa katika mfumo wa kuweka magodoro mawili moja juu lingine chini, mfumo huu wa utengenezaji wa vitanda umesaidia kupunguza eneo kwa ajili ya watu kulala.

Eneo zuri nalakuvutia ambalo lina vitanda vya aina mbalimbali, pamoja na makochi eneo hilo pia lina vitu kama vile meza na sehemu nzuri za kukalia, ambapo watu huja maeneo haya nakuangalia vile vitanda ambavyo wanavihitaji nakupata kununua.

Eneo la nje ambavyo vifaa vya samani mbalimbali, kama vile; meza, viti pamoja na makochi, yamepangwa ili vitengenezwe vizuri, ambapo mteja huja katika eneo hili na kujichagulia aina ya samani anayohitaji kwa ajili ya matumizi yake mbalimbali, kama maeneo ya maofisini pamoja na maeno ya shule.

Kitanda kizuri na kikubwa ambacho kimetengenezwa kwa mbao kitanda hutumia kwajili ya shughuli za kulalia ambapo mtu huweka godoro katika eneo hilo la kitanda ili apate kulala, wateja hupendelea sana vitanda ambavyo vinamuonekano mpya na ubunifu wa hali ya juu.

Eneo la ndani ya nyuma ambalo limepangwa samani mbalimbali, kama vile makochi, ambayo makochi hayo yana rangi nzuri na yakuvutia, hivyo watengenezaji hutengeneza katika namna ya kumvutia mteja, ili akija kununua apate kuvutiwa na bidhaa hizo.

Ni kitanda chenye rangi nyeupe pamoja na godoro ambalo limewekwa katika kitanda hicho, vitanda hivi hukusanywa na kuwekwa katika sehemu moja ambapo wateja huja kuangalia na kuvutiwa na kitanda ambacho amekiona ili aweze kulipia kwa ajili ya kwenda kufanyia matumizi yake nyumbani.

Vitanda vya mifumo ya kisasa ambayo vimetengenezwa kwa mbao na kuweka chaga za mbao, kitanda hicho kimetengenezwa kwa mfumo wa kulalia watu wawili ambapo mmoja huweza kulala juu na mwingine huweza kulala chini, mafundi wamekuwa wabunifu katika kuhakikisha wanatengeneza vitu ambavyo huweza kuchukua sehemu ndogo na kufanya kazi vile ambavyo.

Mafundi wawili waliovalia nguo za bluu, ambapo wapo katika eneo la kazi wakihakikisha wanatengeneza vifaa vya samani kama vile: meza pamoja na vitanda. Ambavyo huuzwa kwa wateja ili kujipatia kiasi cha fedha.

Eneo zuri na la kuvutia la hoteli, ambalo limepangwa vizuri samani za aina mbalimbali kama vile viti pamoja na meza. Ambapo wateja huja na kukaa katika meza hizo iliapate kuhudumiwa vizuri na ukarimu wa hali ya juu. Maeneo ya hoteli hutumika kwa ajili ya chakula lakini pia huweza kutumika kama sehemu ya kujihifadhi na kulala.

Wahudumu watatu, wawili wakike na mmoja wa kiume, waliovalia mavazi maalumu na kushika vyakula mikononi. Ambapo mavazi hayo huvaliwa ili kuhakikisha vyakula vinakuwa katika hali ya usafi na usalama kwa ajili ya mtumiaji. Wanaonekana wenye ukarimu na wenye ucheshi ili kuwavutia wateja.

Eneo zuri la chumba cha hoteli ambalo lime pambwa vizuri, na kitanda chake kime tandikwa vizuri ambapo chumba hicho kina choo maalumu ndani, pia kuna meza ambayo mteja huweza kutumia kwa ajili ya shughuli mbali mbali kama vile uandishi, vyumba hivi huvutia sana na huwekwa katika mazingira mazuri ili kumfanya mteja apate kuvutiwa na maeneo haya kwa ajili ya kupumzika.

Eneo zuri la hoteli ambalo limepambwa na samani mbalimbali, kama vile: meza ,viti pamoja na makochi mazuri na yakuvutia. Mteja aliyeko katika eneo la mapokezi akihudumiwa na mhudumu wa eneo hili. Maeneo ya mahoteli hutoa huduma nzuri na ya kuvutia kwa watu wote kutoka maeneo mbalimbali na kufurahia huduma zao.

Eneo la hoteli ya kisasa ambalo linajihusisha na utoaji wa huduma kama vile vyakula pamoja na maeneo ya malazi, ambapo wateja wawili walio katika eneo la mapokezi wakipewa maelekezo ya mwanzo, namna gani ya kupewa huduma katika eneo hili la hoteli.

Maeneo maalumu ambayo yamepangwa na samani mbalimbali kama vile meza, viti pamoja na makochi maeneo haya watu uja kujipatia chakula pamoja na sehemu za kupumzika, kama sehemu za kulala watu huja sana maeneo haya wakati wa likizo au wakati wa safari ili wapate kupumzisha akili zao baada ya shuhuli nzito za mda mrefu.

Eneo la hoteli ambayo imepambwa na samani nzuri kama vile, meza, pamoja na makochi mazuri na ya kuvutia, ambapo wateja huja na kujikalisha katika maeneo hayo, ili wapate huduma iliyo safi na stahiki ya chakula na kuvutiwa na uhudumiaji mzuri, ambao siku zote huwavuta wateja kufikia maeneo hayo na kujipatia huduma mbalimbali.

Eneo la hoteli, ambapo shughuli mbalimbali kama vile shughuli za malazi pamoja na vyakula hutolewa kwa wateja mbalimbali, wakija katika maeneo haya. Watu wengi hupenda kuhudhuria maeneo ya mahoteli wakiwa wamechoka na safari au wakiwa nyakati za likizo, hivyo kupata burudani mbalimbali kama vile mziki na vyakula vyenye kuvutia na vitamu kutoka kwa wahudumu wanaojali na kuthamini utu.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli kubwa na nzuri ambayo imepambwa na kupangwa samani mbalimbali kama vile meza pamoja na makochi. Muhudumu wa kike akiwa katika eneo la mapokezi na kusubiri kuwapokea kuwateja. Halafu wateja huja katika eneo hili na kuelekezwa maeneo ambayo yanatakiwa kwenda kwa ajili ya kupunzika au kupata chakula.

Eneo la hoteli ambapo wateja huja kujipatia chakula, eneo hilo limepambwa kwa Samani nzuri za viti pamoja na meza, pia eneo hilo lina makochi ambapo wateja hukaa katika hizo maeneo ili kujipatia chakula. Vyakula ambavyo hupatikana katika eneo hili ni pamoja na: chapati, maandazi na vinywaji.

Eneo la mwanzo la hoteli ambalo linamsaidia mteja kupata maelezo ya mwanzo kuhusiana na huduma zote ambazo anazihitaji akiwa ndani ya hoteli hiyo, pamoja na maelekezo ya msingi ya kuyafuata akiwa ndani ya eneo hilo la hoteli.

Soko dogo ambalo linajihusisha na uzaaji wa bidhaa mbalimbali kama vile: mboga za majani, nyanya na vitunguu, na vitu vingine vingi; ambavyo binadamu huvitumia kuhakikisha anapata mlo na chakula kwa siku. Watu wengi huja maeneo kama haya kwa ajili ya kujipatia mbogamboga pamoja na mahitaji maalumu kama vile: mafuta, nyanya na vitunguu; kwa ajili ya matumizi ya upishi .

Eneo la soko ambalo linajumlisha bidhaa kama vile: karoti, nyanya, vitunguu pamoja na mboga za majani. Watu huja maeneo haya kwa ajili ya kujipatia huduma za mbogamboga pamoja na mahitaji muhimu kwa ajili ya nyumbani.

Eneo la soko, ambapo kuna bidhaa mbalimbali kama vile: nyanya, vitunguu, ndizi pamoja na maparachichi, pia kuna wateja wengi pamoja na wauzaji ambao wapo katika eneo hilo, wakihakikisha wanapata huduma na kutoa huduma kwa wateja wao.

Soko kubwa la uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo hutoka mashambani, mfano wa bidhaa hizo ni kama vile hoho, nyanya, pamoja na ndizi, na karoti. Wateja wawili waliovalia nguo nyekundu wakiwa wanakagua nyanya hizo ili wapate kununua, huku wauzaji wakiwa wanawaangalia na kuwasikiliza kwa umakini mahitaji ya wateja hao ili wapate kuwahudumia.

Watu wengi wa kike pamoja na wa kiume, wakiwa wamejikusanya katika eneo la soko wakifanya shughuli za uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Bidhaa ambazo huuzwa katika eneo hilo ni kama vile: nyanya, ndizi, vitunguu na maparachichi. Ambapo wateja huja katika maeneo hayo na kujipatia bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Eneo la duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za aina ya nafaka. Bidhaa hizo ni kama vile: njegere, maharage pamoja na mchele; ambavyo katika kila bidhaa imewekwa bei ya bidhaa hiyo. Mteja pamoja na muuzaji wakiwa katika mazungumzo kuhakikisha anapata kumuuzia bidhaa hiyo.

Eneo la soko ambalo limefunikwa na turubai la rangi ya bluu, ambapo mteja aliyevalia shati nyeupe pamoja na suruali nyeusi akishika kifungashio na kutiliwa bidhaa mbalimbali katika kifungashio hicho. Na mteja huyo akifurahia huduma iliyo bora na ya kuvutia, ambapo amenunua bidhaa kama nyanya pamoja na mbogamboga, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Eneo la mtaani ambapo watu hujikusanya na kuweza kufanya biashara zao, ambapo watu hawa hupanga nyanya pamoja na mazao mbalimbali, wakisubiri wateja kwa ajili ya kufanya shughuli ya mauzo. Watu huja maeneo haya na kujipatia vitu mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu pamoja na mbogamboga.

Eneo maalumu la soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ambazo hutoka mashambani. Mfano wa bidhaa hizo ni kama vile: ndizi, matango, nyanya, vitunguu, nanasi pamoja na machungwa, ambayo binadamu huyatumia kuhakikisha anapata afya njema.

Eneo la duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo binadamu huzitumia. Moja ya bidhaa hizo ambazo binadamu huzitumia ni kama vile madawa pamoja na vifaa vya nyumbani; pia hutumia vitu kama vile: sabuni, sukari pamoja na mafuta. Wateja wakiwa katika moja ya soko kubwa na kujipatia bidhaa mbalimbali wanazozihitaji, kwa ajili ya matumizi yao binafsi ya nyumbani.

Eneo maalumu la ndani ambalo limepangwa bidhaa mbalimbali, kama vile vkapu pamoja na nguo, ambapo watu huja eneo la masoko kwaajili ya kununua bidhaa mbalimbali watu huvutiwa nakununua nguo hizi.

Eneo la sokoni, ambapo bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya binadamu huuzwa, ambapo bidhaa hizo huwekwa katika vyombo maalumu kama vile ndoo pamoja na sado; hivyo wateja hujaa katika maeneo hayo kubeba vifungashio vyao, na kununua bidhaa hizi ili kwenda kuzitumia katika maeneo mbalimbali, kama vile nyumbani pamoja na maeneo ya mahoteli.

Eneo la soko la bidhaa mbalimbali ambazo zinatoka mashambani moja ya bidhaa hizo ni kama mboga mboga za majani, machungwa, ndizi pamoja na maembe na pia katika eneo hilo hujihusisha na wauzaji wa bidhaa mbalimbali kama karoti pamoja na viazi ambapo wateja huja na kujipatia bidhaa wanazozihitaji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Eneo la sokoni, ambapo watu hujihusisha na shughuli mbalimbali za uuzaji, pamoja na ununuaji wa bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, vitungu pamoja na pilipili wahudumu wawili walioko katika magenge ambao wanajihusisha na shughuli ya uuzaji wa maharage pamoja na mbogamboga wakisubiri wateja ili waweze kuwahudumia.

Eneo maalumu la soko, ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo binadamu hutumia katika maisha yake ya kila siku. Moja ya bidhaa hizo ni kama vile: samaki, ndizi, nyanya, nazi pamoja na mchele; ambao binadamu hutumia katika shughuli zake za kila siku, kama vile chakula.

Mwanamke akiwa katika eneo la soko ambapo anajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo zinatoka mashambani kama nyanya, matango, matikiti, ndizi pamoja na machungwa, akiwa amevalia sweta akionesha katika eneo hilo kukiwa na baridi ambapo anafanya uuzaji wa bidhaa zake kwa wateja wanazozihitaji na kuzitumia katika matumizi mbalimbali kama chakula.

Duka kubwa la vifaa vya zamani pamoja na mapambo mazuri ya asilia ambayo muhudumu yupo kwa ajili ya kuwahudumia wateja wataofika kwa ajili ya kupata huduma hiyo . Vifaa hivyo vipo kama vile ungo pamoja na picha za wanyama wazuri

Eneo la soko la wazi ambapo wafanyabiashara wameketi na kuuza bidhaa zao, bidhaa hizo zimetoka mashambani ambazo ni: nyanya, ndizi, parachichi pamoja na mboga za majani.

Eneo la soko la wazi ambapo wafanyabiashara, wamejikusanya kwa lengo la kuuza mazao, ambayo ni ndizi, maboga, mahindi, pamoja na vitunguu; wateja huja maeneo hayo kwa ajili ya kununua hizo bidhaa.

Dada aliyevalia nguo za bluu, akiwa amekaa kwenye kiti cha bluu na kuegemea katika meza, dada huyo akiwa na mashine ya kompyuta, ambapo hujishughulisha na utoaji wa mikopo kwa ajili ya shughuli mbalimbali.

Mfumo wa kisasa wa utoaji na upokeaji pesa, ambao unaofanya kazi chini ya kampuni inayofahamiaka kama 'Safaricom', ambapo mteja huweza kufanya manunuzi na kutoa pesa katika kadi au njia ya "M-PESA".

M-pesa ni mfumo wa utoaji pamoja na upokeaji wa pesa, ambao unamilikiwa na kampuni ya mawasiliano inayofahamika kama jina la "Vodacom", ambapo wateja hutoa na kuingiza fedha katika mitandao hiyo, hivyo kurahisisha huduma za kifedha na kuhakikisha huduma hizo zinakuwa salama na zenye manufaa makubwa kwa watumiaji.

Mashine maalumu ya kisasa na ya kidijitali, ambayo imetengenezwa kwa mahususi kwa ajili ya shughuli za utoaji na uwekaji wa pesa, ambapo mashine hiyo inatundu, kwa ajili ya kuingiza kadi na mtumiaji kuingiza namba ya siri. Ili aweze kutoa au kuingiza hela katika kadi hiyo.

Jumba zuri na la kisasa, ambalo limetengenezwa katika mfumo wa kisasa na wa kuvutia, watu mbalimbali huanzisha miradi mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza nyumba hizo, na huzipangisha kwa watu. Nyumba hizo zimetengenezwa ili kukidhi haja ya maofisi pamoja na maeneo mbalimbali, kama vile; maeneo ya mahospitali na maeneo ya maegesho ya magari.

Eneo kubwa lililozungukwa na nyumba nzuri na za kuvutia eneo hilo huhusishwa na shughuli za upangishaji wa nyumba, ambazo huhusika na hutumika katika shughuli mbalimbali kama vile makazi na maeneo ya kufikia wageni.

Mwanaume aliyepo katika moja ya chumba cha jengo kubwa, zuri na la kuvutia. Watu hawa hudili na shughuli za ukukodishaji wa maeneo maalumu kwa ajili ya ofisi, maduka pamoja na maeneo ya shughuli mbalimbali, ambapo watu hutumia maeneo hayo kwa shughuli zao binafsi pamoja na shughuli za watu wengi.

Jengo lefu na la kuvutia ambalo limezungushwa na ukuta wenye miti, eneo hilo linatumiwa na watu kwa ajili ya shughuli mbalimbali, kama vile makazi pamoja na ofisi kwa ajili ya ofisi kwa ajili ya shughuli mbali mbalimbali eneo hilo limezughushwa na mifumo ya mawasiliano kwa ajili ya kusaidia watumiaji wa maeneo hayo.

Majengo marefu amabyo yapo sehemu moja, majengo haya hutumiwa na watu kwa ajili ya shughuli mbalimbali, ambapo hukodishwa kwa watu kwa ajili ya shughuli kama vile; uwekaji wa ofisi, maduka pamoja na maeneo ya hospitali pamoja na makazi kwa ajili ya watu.

Jengo refu kubwa na la kisasa ambalo limejengwa katika mfumo wa kisasa, wenye kusambazia mifumo mbalimbali ya umeme pamoja na maji. Maeneo hayo hutumiwa na watu katika matumizi mbalimbali kama vile: maeneo ya maofisi, maeneo ya ibada pamoja na mahospitali; kwa ajili ya kuendesha shughuli mbalimbali.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo mbalimbali kama vile mashati pamoja na suruali. Nguo hizo zimepangwa katika mfumo maalumu na kuziweka katika hali ambayo inamvutia mteja, hivyo mteja huja katika eneo hili na kukagua nguo anayoihitaji na kulipia kiasi cha fedha ili apate kununua nguo hizo.

Duka duka ambalo lina mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali kama vile nguo pamoja na midoli ambayo huwavutia sana watoto hivyo watoto wengi hupenda kuja maeneo ambayo yanajihusisha na uuzaji wa bidhaa kama hizo, eneo hilo limepangwa vizuri na huduma zake hutolewa katika weledi wa hali ya juu, hivyo wateja wengi huvutiwa na kujipatia bidhaa mbalimbali kutoka maeneo haya.

Eneo la mgahwa ambao unajihusisha na huduma ya uuzaji wa vyakula aina mbalimbali wahudumu waliovalia nguo maalumu kwa ajili ya upishi wakiwa maeneo ya jiko wakijishughulisha na shughuli za upishi wa vyakula aina mbalimbali kama vile nyama, wali, pamoja na ugali kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Eneo la duka kubwa la kisasa ambalo linahusisha na wauzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile viatu, mikoba pamoja na nguo. Wateja wawili ambapo mmoja ni wakiume na mwingine wakike wakifanya ukaguzi wa bidhaa na kuchukua bidhaa ambazo wanazihitaji na baadae kulipia kwa huduma.

Duka maalumu la uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo ni nguo, nguo hizo zimewekwa katika mpangilio maalumu, ambao humsaidia mteja kuziona nguo hizo na kuvutiwa nazo kwa urahisi zaidi, ambapo mteja huja na kuchagua nguo anayoihitaji kwa ajili ya maeneo mbalimbali, kama vile makoti kwa watu wanaoishi katika maeneo ya baridi.

Eneo la ndani la nyumba ambao linatumika kama soko kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Mfano wa bidhaa ambazo huuzwa katika maeneo haya ni kama vile: viatu vya wanaume pamoja na wadada, na nguo; ambapo wateja huja na kujichagulia vifaa wanavovihitaji ili waweze kuvilipia na kuvitumia katika maisha yao.

Duka maalumu, ambapo nguo zake zimepangwa katika mfumo maalumu na kutundikwa katika nguzo. Nguo hizo za kike zinaonekana zenye kuvutia, ambapo wateja huja na kununua baada ya kuchagua nguo ambayo ameipenda na kuvutiwa nayo.

Duka zuri na la kisasa ambalo limepambwa na kuvutia vizuri sana, eneo hilo linajihusisha na uuzaji wa vitu mbalimbali kama vile kofia pamoja na vito vya dhahabu ambavyo huwavutia sana wadada, pia katika eneo hilo wanajihusisha na uuzaji mbalimbali kama miwani pamoja na uuzaji wa viatu vya wadada na kofia za wadada.

Sehemu maalumu ya duka, ambalo linajihusisha na uuzaji wa vifaa mbalimbali vya urembo kwa ajili ya wadada. Wadada wengi hupenda vifaa vya urembo, kama vile mabegi pamoja na hereni, ambazo huwafanya wapendeze na kuvutia zaidi wakiwa wanatumia vitu hivi.

Eneo la soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Ambapo mhudumu huwapokea wateja kwa ukarimu na busara ya hali ya juu, ili wateja hawa wapate kununua na kulipia vitu wanavyovihitaji. Wateja watatu waliopo sehemu ya mapokezi wakifanya biashara ya ununuaji wa vifaa vilivyopo katika eneo hilo la duka.

Eneo zuri na linalovutia, ambalo hufanya shughuli za uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile nguo. Eneo hilo limepambwa na kuvutia wateja, ili wanapokuja maeneo hayo, wapate kushawishika na kununua vitu vilivyopo ndani yake.

Eneo maalumu la soko, ambalo linajihusisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali, kama vile; mashati pamoja na suruali watu, huja maeneo haya na kuchagua nguo wanazozihitaji kwa ajili ya matumizi yao katika maeneo mbalimbali kama vile maofisini.

Jengo maalumu ambalo linatumika kama sehemu ya soko kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, bidhaa ambazo huweza kupatikana katika maeneo haya ni kama vile nguo pamoja na vifaa vya nyumbani, ambapo wateja huja maeneo haya na kujipatia bidhaa wanazohitaji kwa ajili ya matumizi yao.

Eneo kubwa la kisasa ambapo hutumika kama maeneo maalumu kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile mikoba, nguo pamoja na vifaa vya thamani kubwa kama vile saa pamoja na peni, watu huja maeneo haya na kijipatia bidhaa zenye ubora wa hali ya juu sana.

Eneo maalumu la duka, ambapo nguo mbalimbali kama vile mashati, makoti pamoja na suruali zimepangwa katika mashelfu maalumu. Watu huja maeneo ya masoko kama haya na kununua nguo hizo zinazo pendezesha na kuvutia.

Eneo la uuzaji wa nguo ambapo nguo hizo zimetundikwa ukutani, nyingine zikiwa zimewekwa juu ya meza ili wateja wanapofika wapate kuziona. Pia duka hili linajihusisha na uuzaji wa viatu vya kiume kwa watu wote.

Eneo la duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa nguo. Nguo hizo ni kama vile: suruali, shati, sketi, masweta, pia wanauza mikoba. Maeneo haya wateja huja kwa ajili ya kujipatia nguo kwa ajili ya wadada na wakina mama.

Eneo kubwa la duka ambalo limepangwa vinywaji kama vile soda pamoja na juisi. Wateja huja maeneo haya na kujipatia huduma za vinywaji kwa ajili ya matumizi yao. Pia maeneo haya yamewekwa vyombo vya kutunzia maji kama vile majaba pamoja na ndoo.

Eneo kubwa la soko, ambalo limepangwa kwa taa nzuri na la kuvutia, eneo hilo ni nzuri kwa ajili ya ununuzi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, moja ya bidhaa ambazo huuzwa katika masoko makubwa kama haya ni kama vile vinywaji, ambavyo ni soda pamoja na bia, watu huja katika maeneo haya na kununua bidhaa hzio ili wapate kuvitumia majumbani, pamoja na maeneo ya ualabu.

Sehemu ya shehena ya bidhaa mbalimbali ambapo bidhaa hizo zimepangwa katika mashelfu mbalimbali, na kuhifadhiwa kwa ajili ya wateja kuja na kununua. Mdada akiwa katika eneo la soko na kufanya ukaguzi wa bidhaa anayoitaka, ili apate kuilipia na kuinunua.

Eneo kubwa la soko ambapo watu wengi huja maeneo haya kwa ajili ya kujipatia bidhaa mbalimbali kama vile nguo pamoja na vyakula, pia watu huja maeneo haya kufanya mauzo ya vitu mbalimbali ambapo hujumuisha watu kutoka maeneo mbalimbali.

Eneo kubwa ambalo linajihusisha na huuzaji wa bidhaa mbalimbali, eneo hili hujihusisha na kuuza bidhaa kama vile dawa za meno pamoja na sabuni, ambazo watu huja kununua kwa kiasi kikubwa ili apate kutumia kwa muda mrefu.

Jengo zuri na la kisasa, ambalo limeandikwa kwa maneno yenye rangi nyeupe pamoja na rangi ya kijani, ambayo husomeka kama "Gudimatisi Supa maketi". Watu huja eneo hili ili kujipatia bidhaa, kama vile; nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe pamoja na soseji.

Soko kubwa na la kisasa ambalo hujihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile mikate na bidhaa zingine ambazo binadamu huzitumia. Maeneo haya bidhaa zake hupangwa katika mashelfu maalumu ili kumsaidia mteja kupata kitu ambacho anakihitaji kwa usahihi kwa sababu maeneo ya masoko makubwa huwa na bidhaa nyingi hivyo zikipangwa katika mpangilio maalumu humsaidia mteja kuvipata vitu anavyovihitaji kwa urahisi zaidi.

Tenga kubwa la aina ya kijani ambalo lina matairi chini, matairi hayo husaidia tenga hilo kuweza kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, likiwa linasukumwa na mnunuaji, tenga hilo limebeba vitu mbalimbali, kama vile; nyanya, pilipili pamoja na mboga za majani, watu hutumia matenga haya ili wakati wa kununua vitu vyao waweze kuvitunza kabla ya kupeleka maeneo kwa ajili ya kulipia.

Duka kubwa la kisasa, amblo lina vitu vingi ambavyo binadamu hutumia katika maisha yake ya kila siku, ili aweze kuendelea na maisha, mfano wa vitu hivyo ni kama vile, maharage, ndizi na nazi ,pamoja na karanga, ambapo binadamu hutumia vitu hivyo katika maisha yake ya kila siku, ili kuendeleza umri.

Eneo la soko ambalo bidhaa zake zimepangiliwa katika mifumo maalumu ya mashelfu, ambazo hutunza vyakula pamoja na bidhaa nyingine ambazo binadamu hutumia. Eneo hilo huwavutia watu wengi sana kwasababu ya huduma zake nzuri na za kuvutia.

Eneo kubwa la soko la kisasa ambapo bidhaa zake zimepangiliwa katika mpangilio maalum na kuweka katika mashelfu maalumu ili kuhakikisha mteja asipate mkanganyiko katika swala zima la kutafuta kile bidhaa ambayo anahitaji kuwahudumu wa maeneo ya masoko makubwa kuwa wakarimu na wenye upendo kwa wateja wao ili kuhakikisha mteja anapata kile ambacho anakihitaji katika eneo wateja walio wengi katika maeneo haya wakiwa wanafanya uchaguzi wa vitu wanavyovitaka.

Eneo la masoko makubwa ambapo vitu hupangiwa katika mfumo maalumu, ili kuhakikisha wanunuaji wanapata kwa urahisi zaidi; eneo hili linajihusisha kwa ajili ya vifaa mbalimbali kwa ajili ya wanawake pamoja na wanaume; ambapo katika sehemu namba kumi na sita ni kwa ajili ya vifaa vya wadada, na sehemu namba kumi na saba kwa ajili ya vifaa vya wavulana.

Sehemu ya soko kubwa la kisasa, ambapo watu huja maeneo haya na kujipatia bidhaa mbalimbali kama vifaa mbalimbali vya nyumbani; vikiwepo poti pamoja na sahani. Wateja wengi waliovalia nguo aina tofautitofauti wakiwa katika eneo hilo na kufanya uchaguzi wa bidhaa wanazozihitaji ili wapate kununua. Baada ya hapo, huenda kufika maeneo ya mapokezi na kulipa kila bidhaa ambayo wamenunua.

Sehemu kubwa na nzuri, iliyopendeza na kuvutia, ambayo hutumika kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji mbalimbali, kama vile; soda pamoja na juisi, watu huja maeneo haya ili kujipatia burudani mbalimbali pamoja na vinywaji katika maeneo haya.

Soko kubwa na la kisasa, soko hilo lina hali nzuri ya kuvutia kwa ndani ambapo limepambwa vizuri na kupangwa vizuri na milango yake ambayo imetengenezwa kwa vioo. Katika soko hilo kuna vinywaji mbalimbali kama vile soda ambapo wateja huja na kujinunulia bidhaa mbalimbali wanazozitaka katika eneo hilo na kuhudumiwa kwa uweledi wa hali ya juu.

Eneo la soko kubwa na la kisasa ambapo bidhaa zake zimepangwa katika mfumo maalumu na huduma zake hutolewa katika weledi wa hali ya juu, ambapo wateja huvutiwa sana na huduma ambazo zinatolewa na masoko makubwa kama haya. Moja ya bidhaa ambazo huuzwa katika soko hili ni kama vile vinywaji pamoja na madawa mbalimbali ambayo hutumiwa na binadamu.

Soko kubwa la uuzaji wa matunda pamoja na mbogamboga. Watu wengi huja kujipatia bidhaa hapa, ambapo bidhaa hizo huwa zimetunzwa katika weredi wa hali juu, na kuhakikisha usafi na usalama kwa ajili ya kuimarisha afya ya binadamu.

Eneo la soko la ndani ambapo mteja ana uhuru wa kuzunguka ndani na kutembea ili kujionea bidhaa anazozitaka. Eneo hilo linajihusisha na uuzaji wa vinywaji mbalimbali, ambapo mteja anaweza akazunguka na kutafuta anachokihitaji baada ya hapo hufikisha kwa muhudumu na kutajiwa bei.

Eneo kubwa la soko ambako watu huja kujipatia bidhaa mbalimbali kama vile mkate pamoja na biskuti. Eneo hilo hupendelewa sana na watu wengi kwa kuwa, hutoa huduma yenye hali ya juu na ustawi unaopendeza.